Sahani ya biriani imeandaliwa kwa ustadi, mchele wake mrefu na laini ukielea juu ya rojo la nyama lililojaa viungo na ladha kando yake kukiwa na ndizi na kachumbari ilio safi. Mvuto unaoashiria uzuri wa mapishi.

Mihogo imewekwa juu ya chuma kilicho ekewa moto, huku moshi mdogo ukionekana kupaa hewani. Harufu yake ikisambaa kwa wenyeji wa eneo hilo, ikiwavutia na kutamani mihogo hiyo.

Uteo uliojaa mahamri ni matokeo ya mazao ya kilimo kama ngano, nazi na sukari. Yakionyesha jinsi sekta ya kilimo inavyosaidia uzalishaji wa vyakula vya jadi, kukuza ajira na kuendeleza uchumi wa familia na jamii kwa ujumla.

Sahani ya vitafuno vya asili imepambwa kwa visambusa zilizokaangwa kwa ustadi, viazi vya viungo, vipande vya doza laini na mahamri ya dhahabu. Ladha hizi zinachangamsha kila ladha ya mdomo na kuonyesha utajiri wa mapishi ya Afrika Mashariki.

Mkungu wa ndizi zilizoiva na zenye rangi nzuri ya kutamanisha, hali inayoonyesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kipato cha jamii na pia kuonyesha uwezo wao mkubwa katika kilimo chao cha ndizi.

Ugali na samaki ni chakula kinachotokana na sekta ya kilimo na uvuvi. Ambapo uzalishaji wa mahindi kwa ajili ya unga pamoja na uvuvi wa samaki huchangia pakubwa katika usalama wa chakula, lishe bora na kukuza uchumi wa vijijini kupitia shughuli za kilimo na ufugaji wa samaki.

Mikebe ya mabuyu yenye rangi mbali mbali ni matukio ya kilimo endelevu vijijini bidhaa hizi zinasaidia kuoneza tamani na kuboresha maisha ya wakulima kupitia usindikizaji wa kisasa.

Samaki wabichi wa aina mbalimbali wamepangwa mezani huku wauzaji na wanunuzi wakishiriki katika shughuli hiyo ya kila siku. Hali inayoangazia umuhimu wa sekta ya uvuvi kama sehemu ya kilimo, ambapo serikali inaendelea kuwekeza katika miundo mbinu ya masoko na usafirishaji ili kuwainua wavuvi wadogo na kuongeza upatikanaji wa lishe bora kwa jamii.

Shamba la migomba limejaa mikungu ya ndizi mbichi inayoning'inia. Ikionyesha mavuno bora kutoka kwa ardhi inayotunzwa kwa uangalifu. Hii ni ishara ya umuhimu wa kilimo cha ndizi kama chanzo cha chakula na kipato cha wakulima, na pia ni fursa ya kuendeleza kilimo elindelevu kuhakikisha usalama wa chakula na ukuzi wa uchumi wa vijijini.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti na kuchomwa kwa ustadi juu ya makaa, ni matokeo ya shughuli za ufugaji. Ambapo sekta ya kiliimo kwa kushirikiana na serikali inaendelea kuhimiza ufugaji bora wa mifugo, ili kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa salama na bora kwa walaji. Pamoja na kuongeza kipato cha wafugaji.

Madafu matatu yaliochongwa kwa ustadi, kila moja likiwa mikononi mwa watu wanaofurahia kinywaji cha asili. Kila dafu lina mrija ulio ekwa ndani tayari kwa kunywewa. Mazingira hayo yakileta mvuto wa maisha ya pwani

Watu wamejaa sokoni kwa wingi wakizunguka vibanda vya wauzaji wa samaki aina mbalimbali kama papa, kolekole na changu. Hali inayoonyesha pilkapilka za kila siku katika soko la samaki na mchango wa shughuli za uvuvi katika kuimarisha lishe na uchumi wa wananchi.

Sahani ya biriyani iliyoambatana na kachumbari na ndizi iliyoiva, ni ushaidi wa mchango mkubwa wa sekta ya kilimo katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na chenye lishe. Ambapo mazao kama mpunga, nyanya, vitunguu na ndizi huzalishwa na wakulima wanaochagia kwa kiasi kikubwa, ustawi wa jamii na uchumi wa taifa.

Watu wanaonekana pembeni mwa ng'ombe wakiwakamua maziwa kwa mkono yao kwa uangalifu, ndimu za maziwa zikitiririka kwenye ndoo hali inayoonyesha kazi ya kila siku ya ufuguaji na umuhimu wa mazao ya mifugo katika maisha ya jamii.

Shamba kubwa la ndizi limejaa migomba yaliyo simama imara katika sehemu ya wazi , mikungu ya ndizi mbichi imewekwa chini kwenye makundi huku watu kadha wakijadiliana hali inaonyesha shughuli za soko au maandaIizi wa usafirishaji wa mazao hayo.

Katika mazingira ya pwani yanayojivunia uzalishaji wa nazi kunde na ngano, bidhaa za kilimo hujieleza kwa namna ya kipekee kupitia mapishi kama haya. Mahindi yaliyokobolewa na kukaangwa hadi kuwa mahamri yakihudumiwa pamoja na mbaazi zilizoiva kwa tui la nazi, ishara ya kilimo cha nyumbani katika maisha ya kila siku.

Sahani ya viazi karai ni matokeo ya kilimo cha viazi kinachofanywa na wakulima wa ndani ikichangia lishe bora na kipato kwa jamii sekta ya kilimo inaendelea kuwa mhimili wa uchumi kwa kuzalisha mazao ya chakula anayohitajiwa kila siku katika maeneo ya mijini na vijijini.

Mti uliosimama kando ya bahari unaotigishwa na upepo mwanana wa pwani. Ukiakisi mandari tulivu na uzuri wamaumbile ambayo huleta utulivu wa moyo na fikra kwa mtafakari wa mazingira.

Shamba kubwa la ndizi limejaa migomba iliyosimama imara. Katika sehemu ya wazi mikungu ya ndizi mbichi imewekwa chini kwenye makundi. Hali inayoonyesha shughuli za soko au maandalizi ya usafirishaji wa mazao hayo.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi huku miavuli iliyotengenezwa kwa miti ikiwa imejengwa kwa ustadi kando ya mchanga ikiandaa mazingira ya bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.

Sahani tatu za biriyani zilizoambatana na kachumbari ya tango zinaakisi mchango mkubwa wa kilimo katika upatikanaji wa chakula bora na chenye lishe. Ambapo mazao kama mpunga, mboga mboga na viungo vinatokana na juhudi za wakulima amabao ni uti wa mgongo wa usalama wa chakula nchini.

Mama anayemkamua ngombe maziwa anaonyesha shughuli za kila siku za kilimo cha mifugo. Kinachochangia lishe, kipato cha familia na maendeleo ya sekta ya kilimo, ambayo ni msingi muhimu wa uchumi wa vijijini na ajira kwa wanawake katika jamii nyingi.

Nyama zinazochomwa juu ya chuma kilichowekwa makaa ya moto, Moshi mdogo ukipanda huku harufu ya kuchoma ikitanda hewani. Ikiashiria maandalizi ya kitoweo kitamu kinachovutia wapenzi wa vyakula vya mtaani au sherehe za kijamii.

Kitalu cha migomba ni sehemu muhimu wa kilimo cha ndizi ambacho huchangia chakula, lishe na kipato kwa wakulima. Kupitia sekta ya kilimo serikali na wadau wake huendeleza uzalishaji wa migomba kwa kutoa mafunzo, pembejeo bora na kusaidia masoko ili kuongeza tija na usalama wa chakula nchini.

Biriani imeandaliwa kwa ustadi. Mchele wake mrefu na laini ukielea juu la rojo la nyama lililojaa viungo na ladha huku vipande vya dania vikiwa vimetawanywa juu kwa urembo na harufu ya kuvutia ikiashiria uzuri wa mapishi.

Mkungu wa ndizi, baadhi zikiwa zimeiva, nyingine zikiwa mbichi, ni ishara ya utegemezi wa kilimo cha ndizi katika maeneo mengi ya mashambani, ambapo wakulima wanajitahidi kuvuna mazao yao kwa ustadi ili kuandaa mahitaji ya soko la ndani na nje, huku pia kuhakikisha ustawi wa udongo na mazingira.

Ufukwe wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi huku watu wakionekana kufurahia mandhari hayo na nyumba ambayo imezungukwa na miti hiyo iliyoezekwa kwa paa la makuti.

Sahani iliojaa wali mweupe pamoja na kibakuli wa mchuzi wa samaki, inaonyesha mchango mkubwa wa sekta ya kilimo na uvuvi, ambapo uzalishaji wa mpunga na uvuvi endelevu wa samaki, huleta chakula chenye lishe na kuendeleza usalama wa chakula katika jamii.

Ufukwe uliojaa taka za plastiki na mabaki ya baharini, hali inayohatarisha si tu viumbe wa majini bali pia maisha ya wakulima wa maeneo ya pwani, kwani uchafu huu unaweza kuathiri udongo, vyanzo vya maji safi na hatimaye uzalishaji wa mazao unaotegemewa na jamii kwa chakula na kipato.

Nyama choma zilizodungwa kwenye vijiti na kuwekwa kwenye sahani inaonyesha matokea ya kazi ya wakulima na wafugaji ambao wanahakikisha upatikanaji wa nyama safi na yenye lishe. Na kuonyesha mchango mkubwa ya sekta ya kilimo katika lishe na uchumi wa kaya.

Sahani za biriani zimeandaliwa kwa ustadi mchele yake mrefu na laini ukielea juu ya rojo la nyama na liliojaa viungo na ladha ikiambatanishwa na kachumbari safi. Maandalizi yanayoonyesha mlo ulioandaliwa kwa uangalifu na ladha ya kiafrika.

Ndovu wengi wakitembea kwa utulivu katika savannah ya wazi baadhi yao wakiwa na watoto wakielekea upande mmoja. Mazingira ya asili yanayowazunguka yanaakisi uzuri wa wanyama pori katika makazi yao ya pori.

Kitalu kidogo cha miti ya migomba kinaonekana kimeandaliwa kwa ustadi, miche michanga ikiwa imepangwa kwa mistari kwenye udongo wenye rotuba, hali ambayo inayoonyesha hatua ya awali ya uzalishaji wa ndizi na juhudi za wakulima katika kuboresha kilimo cha kisasa.

Micha ya mogomba iliyokua kwa wingi shambani inaonyesha mafanikio ya kilimo cha mboga, ambacho kinachangia lishe bora na kukuza uchumi wa wakulima wa vijijini kupitia mbinu za kisasa za kilimo.

Sahani iliyojaa mchele mweupe uliopikwa kwa ustadi, pembeni kukiwa na vipande vya samaki waliokaangwa, huku kibakuli cha mchuzi kikikamilisha mlo katikati. Ni ishara ya mchango mkubwa wa sekta ya kilimo na uvuvi ambapo wakulima na wavuvi wa ndani wanaendelezwa na serikali ili kuhakikisha usalama wa chakula na kuinua uchumi wa vijijini.

Bahari yenye maji tulivu na mandhari ya kuvutia ikiwa imezungukwa na miti ya kijani kibichi yenye maua maridadi na minazi inayoinuka juu kwa mvuto. Hali inayovutia watalii na kuonyesha uzuri wa asili unaostahili kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo.

Mikungu ya ndizi iliyosimamishwa pamoja kwa wingi ni ishara ya mafanikio ya wakulima katika sekta ya kilimo, ambapo matumizi ya mbinu bora za uzalishaji na usaidizi wa wataalamu wa kilimo vimechangia mavuno mengi na kuongeza tija katika soko la mazao ya chakula.

Sahani ya biriani imeandaliwa kwa ustadi. Mchele wake mrefu na laini ukielea juu ya rojo la nyama lillojaa viungo na ladha. Huku vipande vya dania vikiwa vimeetaarwa juu kwa urembo na harufu ya kuvutia ikiashiria uzuri wa mapishi.

Meza iliopambwa kwa samaki aina mbalimbali kama kamba, changu na chafi ikionyesha pilkapilka za kila siku katika soko la samaki na mchango wa shughuli za uvuvi katika kuimarisha lishe na uchumi wa wananchi.

Sahani iliyojaa mahamri pamoja na vibakuli vya mbaazi ni mfano wa bidhaa za chakula zinazotegemea sekta ya kilimo ambapo wakulima wadogo huchangia kwaa kiasi kikubwa kupitia uzalishaji wa maziwa ya nafaka na mikunde yanayotumika katika maandalizi ya vyakula vya asili vyenye lishe.

Mionekano ya nazi zilizopasuliwa na mapapai yaliyoiva kwa rangi angavu, ni ushuhuda wa mafanikio ya kilimo cha matunda kinachotegemea jua na mchanga wenye rutuba, ambacho huimarisha lishe na kipato kwa jamii za wakulima wa pwani.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti zinachomwa juu ya chuma kilichowekwa makaa ya moto. Moshi mdogo ukipanda huku harufu ya kuchoma ikitanda hewani ikiashiria maandalizi ya kitoweo kitamu kinachovutia wapenzi wa vyakula vya mtaani au sherehe za kijamii.

Sahani ya sambusa na viazi karai inaonyesha bidhaa za kilimo zinazotengenezwa kwa mboga na nafaka mbalimbali. Ikionyesha mchango wa wakulima katika kuhakikisha upatikanaji wa vyakula vyenye lishe, na kuimarisha maisha ya jamii.

Zizi la ng'ombe lililogawanywa vipande kadhaa linaonyesha mbinu za kisasa za ufugaji zinazotumiwa katika sekta ya kilimo zikilenga kuongeza uzalishaji na kuboresha usimamizi wa mifugo kwa kuzingatia ustawi wa wanyama na tiga ya wafugaji.

Mahamri pamoja na kibakuli cha mbaazi ni mfano wa bidhaa za chakula zinazotegemea sekta ya kilimo, ambapo wakulima wadogo huchangia kwa kiasi kikubwa kupitia uzalishaji wa mazao ya nafaka na mikunde yanayotumika katika maandalizi ya vyakula vya asili vyenye lishe.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti na kuchomwa kwa chuma ni zao la ufugaji unaoendeshwa katika sekta ya kilimo. Ambayo huchangia upatikanaji wa lishe bora na ajira kwa jamii. Waendelezaji wa ufugaji wa kisasa unasaidiwa na serikali na wadau wa kilimo ili kuongeza tija na thamani ya bidhaa za mifugo.

Mmea wa mahindi yenye majani yaliyoharibiwa na wadudu, unaonyesha changamoto zinazowakumba wakulima katika uzalishaji wa chakula. Jambo linaloangazia umuhimu wa sekta ya kilimo kutoa msaada wa kitaalamu, pembejeo bora, na elimu ya kudhibiti wadudu, ili kuhakikisha usalama wa chakula na kuimarisha uzalishaji.

Minazi mirefu imepangwa kwa mstari mzuri kwenye mchanga mweupe wa pwani. Majani yake yakicheza na upepo wa bahari. Mandhari hii si tu ya kuvutia bali pia ni ishara ya dhamani ya kilimo cha minazi katika maeneo ya pwani, chanzo cha mafuta, chakula, mbao na mapato. Ni kilimo kinachohitaji kuendelezwa kwa njia endelevu kwa manufaa ya jamii na uchumi wa taifa.

Sambusa, viazi, mitai na vyakula vyengine, ni matokeo ya bidhaa kutoka kwa wakulima, ambapo sekta ya kilimo inatoa mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa malighafi. Huku serikali ikihimiza uzalishaji bora wa mazao ya chakula, ili kuendeleza lishe, ajira na biashara ndogo ndogo katika jamii.

Katika sehemu ya wazi mikungu ya ndizi mbichi imewekwa chini kwenye makundi huku watu kadhaa wakiwa wameketi na wengine wamesimama karibu. Hali inayoonyesha shughuli za soko au maandalizi ya usafirishaji wa mazao haya.

Sahani ya biriani iliyojaa rojo tamu la nyama na vipande vya viazi ni mfano wa jinsi sekta ya kilimo inavyotoa mchango mkubwa kwa mnyororo wa chakula. Ambapo wakulima na wafugaji hunufaika na juhudi za serikali katika kuimarisha uzalishaji wa mazao na mifugo, kwa ajili ya lishe bora na usalama wa chakula nchini.

Ndizi mbili zilizoiva vizuri na za kutamanisha, hali inayoonyesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kipato cha jamii. Muonekano wake ukiashiria zimetoka katika shamba zuri la mazao lililostawi.

Sahani iliyojaa mbaazi, mahamri, viazi, sambusa, ukwaju na pilipili ni matokeo ya mazao ya kilimo yaliyolimwa na kufanyiwa kazi na wakulima wa ndani. Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa vyakula vya asili, lishe bora na kuinua kipato cha kaya kupitia usindikizaji wa mazao haya.

Katika sehemu ya wazi mikungu ya ndizi mbichi zilizokomaa zimewekwa chini kwenye makundi huku watu kadhaa wakionekana kupakia ndizi hizo kwenye magari hali inayoonyesha maandalizi ya usafirishaji wa mazao hayo.

Sahani la biriani lenye rojo tamu la kuku limetandazwa mezani. Pembeni yake kachumbari safi yenye nyanya na vitunguu imepambwa kwa rangi. Kisahani kidogo kilicho na uma na vijiko, kimkebe cha chumvi na vigugumio vya meno upande wa kulia. Mandhari hii ya mlo huanzia shambani kutoka kwa mpunga, mboga, kuku hadi viungo na ushahidi wa mnyororo wa thamani unaotegemea kilimo na umuhimu wa kuekeza katika uzishaji wa chakula bora na salama kwa lishe ya taifa.

Ndizi zinazoanza kuiva ni matokeo ya jitihada za wakulima wanaotumia mbinu bora za kilimo. Ikiwa ni pamoja na matumizi ya mbolea asilia, umwagiliaji wa uhakika, na ufuatiliaji wa karibu wa mazao. Hali inayochangia uzalishaji wa chakula bora na endelevu katika sekta ya kilimo.

Sahani yenye pilau, pilipili ya kupikwa kachumbari na ndizi ya kuiva, ni matokeo ya kilimo mseto kinachojumuisha mazao kama mpunga, pilipili hoho, nyanya, vitunguu, na ndizi, yakilimwa kwa juhudi na wakulima na maeneo ya mashambani, ili kuhifadhi utamaduni wa chakula na kuhakikisha usalama wa lishe.

Wakiwa wameshika madafu yenye vijisipu, watu hawa wanafrahia ladha ya maji ya nazi. Matokeo ya kilimo cha minazi kinacho changia lishe bora, ajira na ukuzaji wa uchumi wa ukulima wa pwani.

Ng'ombe wengi waliofungwa ndani ya zizi wengine wakiwa wamesimama huku wakitazama kwa hamu nyasi mbichi zilizokatwa na kuwekwa kando ya uwezo wao wa kufika hali inayozua hisia ya kutamani chakula kilicho mbele yao lakini kisichopatikana moja kwa moja.

Juu ya meza pana sahani mbili za biriani zilizoambatanishwa na rojo na kachumbari safi kando yake kukiwa na vinywaji tofauti. Maandalizi yanayoonyesha mlo ulioandaliwa kwa uangalifu na ladha ya kiafrika.

Ufukwe wa bahari wenye mahema yaliyozungukwa na minazi unaonyesha umuhimu wa kuunganisha kilimo cha pwani kama vile ukulima wa minazi na uhifadhi wa mazingira, ili kuhakikisha maendeleo endelevu ya kilimo baharini na utalii wa kijamii.

Kwenye ufukwe tulivu, meza ya mbao iliyoegeshwa kando ya mti uletao kivuli imepambwa kwa maganda ya bahari yaliyochaguliwa kwa uangalifu. Chini yake kukiwa na tairi ya gari na mtu aliyesimama kwa utulivu akitazama mandhari hiyo ya kipekee, kana kwamba akitafakari uzuri wa maumbile safara ya kila ganda lililoko mezani.

Samaki wa aina mbali mbali, kama kamba, tafi na wengineo, wamewekwa rundo, wakiwa na maji yao ya asili, ishara ya kuwa wametoka baharini hivi punde, hali inayoakisi biashara ya mchanganyiko wa uvivu.

Mezani sahani zimepangwa kwa mvuto. Maharagwe yamepikwa kwa hospitali ya kahawia viazi vilivyokaangwa, chapati laini na sambusa za kuvutia. Hili ni tamati ya safari ya kilimo kutoka shambani hadi mezani na ushahidi wa mchango mkubwa wa wakulima katika lishe ya kila siku na umuhimu wa kuwekeza katika kilimo bora cha kisasa maendeleo.

Soko lenye vibanda vya wauzaji wa samaki aina mbalimbali kama papa, kolekole, changu, dagaa, kamba na samaki wengineo. Hali inayoonyesha pilkapila za kila siku katika soko la samaki na mchango wa shughuli za uvuvi katika kuimarisha lishe na uchumi wa wananchi.

Katika sehemu ya wazi mikungu ya ndizi mbichi zilizokomaa na zenye mvuto zimepangwa kwa makundi, hali inayoonyesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kipato cha jamii.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti akiwemo pweza. Zinachomwa juu ya chuma kwa ustadi. Ni zao la mchango wa sekta ya kilimo na uvuvi, inayoendelea kuimarishwa kwa kupitia ufugaji endelevu, usalama wa chakula na usambazaji wa bidhaa safi kutoka mashambani na baharini hadi mezani.

Ng'ombe walioko zizini wakinyunyuziwa dawa na mtaalamu wa mifugo ni ishara ya juhudi za kuboresha afya ya mifugo. Ambapo sekta ya kilimo kwa kushirikiana na serikali inaendelea kuhimiza ufugaji bora kupitia chanjo, elimu kwa wafugaji, na udhibiti wa magonjwa, ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama nchini.

Mibuyu iliyoanda katika eneo ni sehemu ya urithi wa kilimo asilia, ambapo miti ya matunda kama mibuyu si tu hutoa lishe na dawa, bali pia ina mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira na kuendeleza kilimo mseto katika maeneo kame.

Madafu yaliyochongwa kwa ustadi yakiwa yameondolewa ganda la juu. Rangi ya kijani iliofifia na mipasuko midogo ya asili linaonyesha ubichi wake unaovutia wapenzi wa mazingira ya pwani.

Kunguru aliyesimama chini kando ya bwawa la kuogelea ni kiashiria cha jinsi wanyama pori na ndege wanavyoweza kuathiri au kuathiriwa na shughuli za kilimo na mazingira yanayozunguka. Jambo linaloibua hitaji la usimamizi endelevu wa rasilimali za kilimo na uhifadhi wa mazingira kwa pamoja.

Ng'ombe mwenye afya amesimama kwa utulivu huku mashine maalum ya kisasa ikiwa imeunganishwa kwenye matiti yake ikimkamua maziwa taratibu na usafi wa hali ya juu hali inayoashiria maendelezo ya teknolojia katika uzalishaji wa maziwa ya shambani.

Mikungu ya ndizi iliyopangwa kwenye sehemu ya wazi ni matokeo ya juhudi za wakulima katika sekta ya kilimo wakitumia mbinu bora za uzalishaji na uvunaji ili kuhakikisha mazao yanawafikia walaji wakiwa na ubora unaostahili sokoni.

Watu wamejaa sokoni kwa wingi wakizunguka vibanda vya wauzaji wa samaki aina mbalimbali kama papa, kolekole na changu. Hali inayoonyesha pilkapilka za kila siku katika soko la samaki na mchango wa shughuli za uvuvi katika kuimarisha lishe na uchumi wa wananchi.

Juu ya meza pana sahani tatu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri sahani ya kwanza ina biriyani tamu iliyo ambatana na rojo na kachumbari safi , ya pili ina samosa zilizokaangwa vizuri huku wa tatu ukiwa na mchuuzi wa nyama wenye kuvutia. MaandaIizi yanayoonyesha mlo ulioandaliwa kwa uangalifu na ladha ya KiAfrika.

Jumba la kifahari limezungukwa na miti ya kijani, minazi iliyokomaa na nyasi laini zilizomea kwa wingi kama jamvi la asili. Maanthari hii ni matokeo ya kilimo cha bustani na uhifadhi wa mazingira. Ikiangazia umuhimu wa sekta ya kilimo si tu kwa chakula bali kwa kuboresha mazingira na maisha ya binadamu.

Mtu akiandaa vitafunwa vya kienyeji kwa kuchoma viazi vitamu, mahindi na mihogo juu ya chuma kilichowekwa juu ya makaa ya moto. Moshi mwepesi unapaa hewani huku harufu ya vyakula hivyo vya asili ikisambaa, ikiibua ladha ya kitamaduni na maisha halisi ya mtaani.

Shamba kubwa la ndizi limejaa migomba iliosimama imara. Majani yake makubwa yakitikisika taratibu kwa upepo. Hali inayoonyesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kipato cha jamii.

Nyama zilizodungwa kwenye vijiti zinachomwa juu ya chuma kilichowekwa makaa ya moto. Moshi mdogo ukipanda huku harufu ya kuchoma ikitanda hewani, ikiashiria maandalizi ya kitoweo kitamu, kinachowavutia wapenzi wa nyakula ya mtaani, au sherehe za kijamii.

Migomba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, huku mashina yake yakiwekewa mbolea kwa uangalifu. Inaonyesha juhudi za wakulima katika kuendeleza kilimo bora, kwa kutumia mbinu za kisasa zinazosaidiwa na wataalamu wa kilimo, ili kuongeza uzalishaji na kuimarisha usalama wa chakula nchini.

Mpangilio wa mchele wa kahawia uliopikwa kwa viungo vya kupendeza, pembeni ukiwa umepambwa kwa kachumbari yenye rangi angavu na pilipili iliyopikwa watoa taswira ya ladha na harufu unaoweza kuvutia mtu kabla hata hajakaribia kuonja.

Sahani ya viazi karai iliyoandaliwa kwa ustadi, ikifuatana na sosi tamu ya viungo, ni matukio ya mchango muhimu wa sekta ya kilimo inayowezesha upatikanaji wa mazao bora ya viazi na viungo vinavyotumiwa kila siku katika lishe.

Sahani ya biriani imeandaliwa kwa ustadi. Mchele wake mrefu na laini ukielea juu ya rojo la nyama lililojaa viungo na ladha. Chakula hicho ikileta mvuto na kikiashiria uzuri wa mapishi.

Mwanabiashara mjasiriamali ameandaa kwa ustadi vitumbua, kaimati, sambusa, bajia na vyakula vingine vya asili. Akiviuza kwa wateja wake kwa huduma wa kupendeza katika eneo la soko lenye shughuli nyingi.

Eneo lenye mchanga mweupe kama unga, miti midogo ya maua imeota kwa wingi na kuunda mandhari ya kupendeza. Maua yake ya rangi nzuri yanang'aa chini ya mwanga wa jua yakipepea taratibu kutokana na upepo wa pole wa asubuhi. Mchanganyiko wa uzuri wa maua na weupe wa mchanga unaleta hisia ya utulivu na mvuto wa asili katikati ya jangwa la ufukwe.

Mezani samaki wabichi wa kila aina wamepangwa kwa uangalifu huku baadhi ya watu wakionekana kuchagua ishara ya shughuli za kilimo cha maji kinachochangia usalama wa chakula na kipato cha wavuvi na wafanyabiashara.

Kando ya bahari nyumba imesimama katikati ya mandhari ya kuvutia. Imezungukwa na maua yanayochanua miti ya kijani kibichi na mbuyu unaotanda kwa utulivu. Maisha hapa yanaonyesha uzuri wa mazingira ya pwani na mchanga wa kilimo cha kijani mseto. Juhudi zinazoungwa mkono na serikali kupitia mradi wa kilimo endelevu, utunzaji wa mazingira na lishe bora kwa jamii.

Mezani, vipande vya mihogo iliyokaangwa kwa rangi ya dhahabu vimepangwa karibu na katili, ukwaju wa maji na masuala ya kuongeza ladha. Mtu mmoja anaonekana kifurahia mlo huo kwa bashasha huu ni ushahidi wa mchango wa kilimo cha mazao ya asili kama mihogo kinachowezesha lishe bora, kipato kwa wakulima na uendeleshaji wa vyakula vya kitamaduni katika uchumi wa ndani.

Migomba iliyo simama imara, majani yake makubwa yakitikisika taratibu kwa upepo na mikungu iliyochomoza, hali inaonesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kiapato cha jamii

Ng'ombe wanakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine za kisasa. Sehemu ya maendeleo ya kilimo cha mifugo kinacho saidia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ubora wa maziwa. Ikilenga kukuza uchumi wa wakulima na usalama wa chakula katika jamii.

Ndovu wanapotembea wakila nyasi, huonesha uhusiano wa karibu kati ya wanyama pori na mifumo ya kilimo na mazingira. Uhifadhi wa malipo ya asili na ardhi ni sehemu ya kilimo endelevu, ambapo serikali na wakulima hushirikiana kuhakikisha usalama wa chakula kwa binadamu na wanyama pori kwa wakati mmoja.

Shamba kunmbwa la ndizi lililojaa migomba ya ndizi iliyo simama imara majani yake makubwa yakitikisika taratibu kwa upepo na mikungu ya ndizi ikiwa imeanza kuiva hali inayoonyesha ustadi wa kilimo na juhudi za wakulima katika kuzalisha chakula na kipato cha jamiii.

Ufuko wa bahari umetulia kwa utulivu wa kuvutia. Umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi, mazingira yake yakionekana kuwa bora zaidi, hatua inayoakisi juhudi ya serikali katika kuendeleza sekta ya utalii na kuhifadhi mazingira ya bahari kwa manufaa ya jamii.

Sahani yenye viazi karai, pamoja na kibakuli cha ukwaju, vimekatwa na dania juu, inaonyesha uzalishaji wa mazao ya kilimo, ambavyo ni sehemu muhimu ya lishe na uchumi wakaya, na kuonyesha mchango wa kulima katika kuhakikisha upatikanaji wa vyakula bora na venye lishe kwa jamii.

Mikungu ya ndizi zilizokomaa imepangwa kwa ustadi ikionyesha mavuno ya kilimo cha ndizi kwa wakulima wadogo ambao kupitia mbinu bora na msaada wa kiteknolojia wanachangia ukuaji wa sekta ya kilimo na uchumi wa vijijini.

Kwenye mchanga wa bahari uliojaa joto la jua la asubuhi. Madafu yaliyokwisha chongwa yamewekwa chini kwa mpangilio wa kupendeza. Mandhari hayo yakileta mvuto wa kiasili na ladha ya maisha ya pwani.

Sahani iliyojaa viazi vya karai vilivyokaangwa hadi kuwa na rangi ya kuvutia. Ikiwa na na mchanganyiko wa mahamri yaliyotengenezwa kwa umbo la pembe tatu, huku katikati kukiwa na kibakuli cha maharagwe yaliyokaangwa vizuri.

Katika sehemu ya wazi mikungu ya ndizi mbichi na zilizokomaa zimewekwa chini kwenye makundi hali inayoonyesha shughuli za soko au maandalizi ya usafirishaji wa mazao hayo.

Bakuli la kioo limesheheni mbaazi zilizoiva vizuri, zikiwa zimechanganyika na pilipili za kideni, hali inayodhihirisha ladha ya kitamaduni, na muunganiko wa viungo vya asili katika mapishi ya kiswahili.

Sahani ya wali mweupe na mchuzi wa samaki ni matokeo ya uzalishaji wa mazao ya kilimo na uvuvi endelevu ambapo wakulima na wavuvi wanashirikiana kuhakikisha chakula bora na chenye lishe kinapatikana kwa familia na jamii.

Sahani ya biriani imejaa rojo la kuku lililojaa ladha huku ndizi iliyoiva ikiwa imekatwa mara mbili na kuwepo kwa ustadi kando ya mlo huo. Huu ni mfano wa mazao ya kilimo bora ambapo ndizi zinazotokana na shamba zinasogeza thamani ya chakula cha asili. Huku wakulima wakichangia katika lishe bora, uchumi wa kilimo na ustawi wa jamii.

Ng'ombe walioko zizini wanakamwa kwa kutumia mashine ya kisasa iliyounganishwa moja kwa moja kutoka kwenye matiti hadi kwenye chupa maalumu za kuhifadhi maziwa. Jambo linaloonyesha maendeleo ya teknolijia katika sekta ya kilimo hususan ufugaji wa kisasa ambao unachochewa na juhudi za serikali za kuboresha uzalishaji wa maziwa nchini.

Shamba kubwa la ndizi limejaa migomba iliyosimama imara, majani yake makubwa yakitikisika taratibu kwa upepo na mikungu ya ndizi iliyokomaa inayoonyesha kuanza kuiva, hali inayoonyesha ustawi wa kilimo na juhudi za wakulima kuzalisha chakula na kipato cha jamii.

Kando ya ufuko wa bahari uliotulia, kwa utulivu wa kuvutia, kuna mwavuli uliotengenezwa kwa miti na kuekezwa paa la makuti, ukiwa umezungukwa na minazi na miti ya kijani kibichi, ikiandaa mazingira bora ya mapumziko chini ya kivuli cha asili.